Mtu aliyevalia koti ya rangi ya manjano anaonekana akinyunyizia dawa kwenye ngombe mwenye rangi nyeupe ,amebeba kifa ya kunyunyizia dawa mgongoni ambacho hutumia pini ambayo hutoa dawa kupitia bomba maalum ya kuingizia. Shughuli hii ni sehemu ya juhudi za kilimo ya mifugo inayolenga kuzuia maradhi na kupitisha afya ya wanyama.

Jengo la kufugia ng'ombe lina pande mbili zinazofanana. Kila upande kuna ng'ombe kadhaa wakila. Kati ya pande hizo kuna njia ya kutembea, ikiwa na lango ndogo la chuma. Juu ya jengo kuna paa la mabati likionyesha mazingira ya kilimo cha mifugo.

Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa katika makaazi yao ya kufugia. Baadhi wakiwa wamelala kwa utulivu huku wengine wamesimama. Wameonekana kuwa na afya njema, wameshiba na wana ngozi za rangi tofauti kama nyeupe na nyeusi. Mazingira haya yanaashiria shughuli za kilimo cha mifugo ambapo wafugaji wanazingatia ustawi wa wanyama kama sehemu ya uzalishaji wa maziwa na nyama katika sekta ya kilimo.

Ndizi mbichi inaonekana bado ikiwa juu ya mti wake wa mgomba. Imefungwa kwa karatsi ya blue ambayo huisadia kuilinda dhidi ya wadudu, miale ya jua kali na michimbuko wakati wa ukuaji. Njia hii hutumika kulinda ubora wa ndizi hadi zitakapo komaa.

Ng'ombe wanakamuliwa kwa kutumia mashini maalum zilizowekwa kwenye matiti yao. Kila mmoja akiwa na kifaa chake. Maziwa yanaelekezwa moja kwa moja kwenye viombo maalum kupitia boma. Watu wawili waliovaa makoti ya buluu na buti za mpira wanasimamia zoezi hilo wakihakikisha vifaa vinafungwa na kuvuliwa kwa usahihi. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kisasa ya uzalishaji maziwa.

Ndizi hizi zimepandwa ndani ya shimo ili kuzuia mizizi yao kuenea sana juu ya ardhi. Hivyo kuimarisha ukuaji na kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Mimea ya ndizi inaonekana kuwa na urefu mkubwa, matawi na majani makubwa, ikionyesha kuwa imekuwa vizuri na yenye afya. Kupanda ndizi kwa njia hii husaidia pia kulinda mimea kutokana na ukame, na pia kuongeza uzalishaji, kwa kuwezesha mizizi kupata maji na virutubisho vya kutosha kutoka ardhini.

Gomba la ndizi ulioiva umekatwa na mtu kuisimamisha kutumia mkono. Ndizi inaonekana imeiva vizuri na inapendeza kwa mtazamo wa nje. Yawezekana mandhari na udongo waliopanda ndizi hii ilikuwa ya kuivisha vyema.

Mwanamume mmoja anaonekana akimkamua ng'ombe wa rangi ya krimu kwa kutumia mikono yake. Maziwa yanakusanywa kwenye ndoo iliyowekwa chini ya ng'ombe wakati wa kukamua. Shughuli hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha mifugo, ikichangia uzalishaji wa maziwa kwa matumizi ya kaya na soko, na kuendeleza maisha bora katika jamii ya wakulima.

Watu wawili wako katika harakati za kumwaga maziwa kwenye mashine maalum. Wamevaa mavazi ya usafi yakiwemo koti meupe, kofia na barakoa ili kuhakikisha maziwa hayachafuki na mazingira ni safi kabisa wakati wa kazi. Hii ni sehemu muhimu katika kilimo cha mifugo kuhakikisha ubora wa maziwa unadumishwa.

Ndizi mbichi zimerundikwa kwa mpangilio katika eneo la soko zikiwa tayari kwa kuuza. Wananawake na wanaume wamejihusisha moja kwa moja na shughuli hizo. Wengine wamekaa karibu na mikungu ya ndizi wakisubiria wateja, huku wengine wakiendelea kupanga ndizi hizo kwa uangalifu. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za wakulima na wafanyi biashara katika kuendeleza kilimo na kusambaza mazao sokoni. Biashara hii ni ya ndizi ni sehemu muhimu ya kilimo, inayosaidia jamii kupata kipato cha chakula.